Ghorofa ndefu linaonekana, kando yake kukiwa na maua ya kijani ambayo yamezingira jengo lile. Pia kuna maandishi ambayo yameandikwa visitors please pass through the ofice .

Mwanadada aliye na shati jekundu anaonekana amekalia kiti pia anaonekana kuwa ana miguu ya kutengenezwa. Pia maandishi kama Asiya Sururu Muhammed yanaonekana na maandishi mengine kadhaa.

Darasa lililonadhifishwa na kuoshwa vizuri linaonekana likiwa limewekwa viti na meza. Pia ubao unawezakuonekana umenadhifishwa. Kwa kando kabisa tunawezaona kabati za kuwekea vitabu.

Darasa ambalo limenadhifishwa vizuri, linaonekana kuwa limewekwa kompyuta ambazo zimewekelewa juu ya meza kadhaa, kando yake kukiwa na viti vya plastiki.

Mwanamke aliyevaa shati nyekundu na suruali nyeusi anaonekana akiwa ameketi juu ya meza, huku akiwa katika maeneo ya kupiga mazoezi. Mwanamke yule anaonekana akiwa ametabasamu.

Hili likiwa darasa la kusoma tunaweza ona meza na viti zikiwa zimepangwa vizuri pia darasa lile limenadhifishwa kwani hii ni safi kwenye meza tunaweza ona karatasi za mtihani.

Uwanja wa shule uliokatwa nyasi na kufagiliwa vizuri unaonekana, pia kunaweza onekana mlingoti mrefu, kwa mbali pia tunaweza ona jengo kubwa la shule lile pia na miti.

Mwanadada wa michezo aliyekalia kiti cha magurudumu anaonekana kuwa amevalia shati nyekundu iliyoandikwa Kenya. Kwa mbali, unawezaona viti vingi vya samawati.

Shule iliyo na milango na madirisha mengi inaonekana kwa mbali. Huku ikiwa imezingirwa na maua ya kijani kibichi. Pia tunaweza kuona kuwa anga ni ya buluu au samawati.

Mlango wa jumba au ofisi unaonekana ukiwa umewekwa bango linalosoma no exit for students kumaanisha kuwa wanafunzi hawafai kutoka.

Tunaona mchezaji flani ambaye amevaa shati iliyoandikwa Kenya. Pia maandishi ya "Wesley Kimeli Sang national:; Kenya, date of birth ; march sports event na disability " pia yanaonekana kwenye picha lile.

Mwanamke wa michezo ya majini anaonekana akiwa kwenye maji, huku amevaa kofia kichwani pia bangili iliyo na bendera ya Kenya. Kwenye ukuta kuna maneno iliyosemekana Allianz.

Mandhari yakiwa ni ya masomo. Tunaona majengo ambayo ni ya madarasa yakiwa yamejengwa vizuri. Yamepakwa rangi nyeupe. Pia chini kumetengenezwa vizuri. Kuna chuma ambazo zinashikilia nyumba.

Tunamuona daktari Sonko, kando yake kukiwa na watu kadhaa ambao wamekalia viti vya magurudumu, huku wamevalia glovu za kupigana. Wamevalia pia sare nyekundu zilizoandikwa Kenya.

Kitabu kinachoitwa Junior English Two by Addins Richards kilichozeeka na kuchafuka kinaonekana kimeekelewa juu ya meza iliyo ya rangi nyeupe. Kando yake kuna kitabu cha kuandikia.

Mwanaume aliyevalia shati nyekundu iliyoandikwa Kenya Alliance kwa jina ya Kimani, anaonekana akiinua mikono juu kuashiria ushindi. Kando yake kukiwa na msaidizi wake aliyevalia shati ya manjano.

Darasa linalotumika kufunza na kusomea Kompyuta limewekwa kompyuta mbili, kando ya hizo kompyuta kukiwa na vitabu kadhaa ambazo zimewekwa kwa pamoja. Kompyuta zile zimewekwa juu ya meza na karibu yake kukiwa na viti.

Wachezaji wa timu mbili tofauti wanang'ang'ania na kumenyania mpira ulio juu hewani, kwa mbali tunamwona mkubwa wao ,pia manyumba zinaweza onekana na miti mirefu .

Wanawake saba wanaokalia viti vya magurudumu, wanaonekana wakiwa wamevaa shati nyekundu zilizoandikwa Kenya. Nyuma yao kuna miti kadhaa iliyo ya rangi ya kijani.

Kundi la watu waliovalia sare nyekundu wanaonekana wakiwa wameshikilia bango zilizoandikwa team Kenya na wengine wao kama wameshikilia bendera ya Kenya. Pia, kuna wawili wao ambao wamekalia viti vya magurudumu.

Wachezaji viwete wa kandanda, wanaonekana wakiwa uwanjani, wakipiga mazoezi. Huku mkubwa wao akiwaelekeza kwamba tunaweza kuona viti vya rangi tofauti tofauti.

Viti kadhaa zilizochengwa kwa mbao na vyuma zinaonekana zimepangwa vizuri kwenye darasa, darasa lile pia imenadhifishwa vizuri .

Wachezaji wa timu mbili tofauti, timu ya kwanza ikiwa imevalia sare nyekundu, ingine ya kijani, wanaonekana wakimenyania mpira, huku kwa mbali unaweza waona wengine wakiwashabikia na miti mirefu.

Mwanadada wa michezo aliyekalia kiti cha magurudumu anaweza onekana akiwa anafanya mazoezi yake huku usiku. Kwa mbali tunaweza ona kuna taa zinazowaka kuashiria kwamba ni usiku.

Wanaume wawili wanaonekana waking'ang'ania mpira. Mwanaume aliyevaa shati jekundu akiwa ndiye ako na mpira ule wameshikilia vijiti vya kutembea. Wanaume hawa ni viwete na wamekosa mguu moja. Kwa mbali pia tunaona miti.

Kwenye ukuta kumebandikwa majina kadhaa ambayo yanaonesha siku zote za wiki kwa kimombo, kama vile "Days of the Week," "Sunday," "Monday," "Tuesday," "Wednesday," "Thursday," "Friday," na "Saturday."

Haya yakiwa ni mandhari ya masomo unaweza ona jengo la darasa lililoladhifishwa vizuri pia tunaeza ona miti mirefu ya kijani kwa umbali.